Naona jengo kubwa la ghorofa moja lililojengwa kwa mawe ya rangi ya jivu. Jengo hili lina baa la bati jekundu na madirisha mengi ya vioo yenye fremu za kijani. Juu ya paa kuna mnara mdogo wenye madirisha au ambao huenda unatumika kwa mwangaza au kuhifadhi hewa. Mbele ya jengo kuna uwanja mkubwa wa kijani kibichi. Unaonekana kuwa umelimwa vizuri. Pia kuna kiti cha plastiki cheupe upande wa kushoto na mbao moja iliyolala chini ikiashiria kuwa huenda eneo hili.